Watu wawili wamevalia suti rasmi wanapitia nyaraka ya makubaliano ambayo inayoashiria kukubaliana juu ya huduma kati ya mlipaji bora, mwekezaji au mkopaji, waraka wenyewe linaloonekana kuwa fisi yenye mlango wazi na meza yenye taa nzuri. Hili lina kiri maelekezo na taswira inayojenga imani katika sekta ya kifahari.